Sehemu safi na nzuri ipo wazi kwa ajili ya kutolea fedha. Huduma zake huwa ni za masaa ishirini na nne hivyo watu hupata nafasi ya kupata huduma hiyo wakati wowote wanapopata nafasi hiyo.

Sehemu nzuri ambayo inatumika kwa ajili ya wateja wote ambao wanahitaji maziwa lakini hawana pesa mkononi hivyo sehemu nzuri, ambayo ni "QUALITY MILK ATM" ambayo inawafaa kwa ajili ya wateja hawa ambao hawana pesa mkononi kutoa pesa kwa kutumia njia hiyo ya kisasa zaidi.

"Kinangop Milk", ni maziwa freshi ya ng'ombe ambayo ni mazuri kwa kunywa, hususani kwa watoto wadogo; maziwa haya unaweza kulipia kwa keshi au kwa kutumia "Milk ATM". Wazazi hununua maziwa haya kila siku kwa ajili ya watoto wao, kwani watoto wapata afya njema na nzuri pindi wanywapo maziwa ya "kinangop Milk".

Nguo nzuri na nadhifu almaarufu kama suti zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa, zimepangwa vizuri kwaajili ya kumrahisishia mteja kuona kila nguo kwa wepesi na kwa urahisi zaidi. Kwa hakika nguo hizi zinavutia, lakini pia nguo hizi zina muonekano mzuri na kumshawishi mteja kwaajili ya kununua.

Duka kubwa la kisasa lenye mazingira mazuri na ya kuvutia lenye bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa vizuri kimtiririko. bidhaa zake ni kama vile mikate, juisi na sehemu nzuri ya vyombo vya plastiki, duka hilo ni zuri sana.